Hapa ni shambani. Shambani hapa naona kuna mimea tofauti. Naona kuna mahindi kando kando ambayo imemea. Naona pia katikati hapa kuna mwanadada ameinama akijaribu kuchuna mboga.

Hapa ni shambani. Shambani hapa wamepanda ndizi. Ndizi hiki inayoonekana inakaa haijaweza kukomaa vizuri.

Hapa ni shambani, shamba hili ni la kupanda ndizi. Tunaona ndizi mingi sana ambayo imetokelezea katika shamba hili. Tunaona kuna mtu anasimama katikati ya ndizi hizi akitabasamu na kufurahia ndizi hizi.

Naona ng'ombe ambaye anasimama. Ng'ombe hii ako na ugonjwa katika mwili yake. Naona upele imeshika kwa mwili yote ya ng'ombe hii. Ng'ombe hii imefungwa kwa miti. Ng'ombe hii inasimama penye hakuna nyasi kuonyesha ya kwamba ng'ombe hii ako na njaa.

Hawa ni wakina mama. Wakina mama hawa wamepakua chakula na wamekitia katika sahani. Inaonekana chakula hiki kiko tayari kuikulika.

Naona ndizi ambazo imewekwa juu ya gari. Ndizi hizi zimewekwa juu ya gari na kufungwa, na kamba ili iweze kusafirisha kuanzia mahali fulani mpaka mahali fulani penye inatakikana ifike.

Hapa kuna ngombe, ngombe huyu ni ngombe ya maziwa, naona imesimama hapa ili iweze kukamuliwa, kuna mashini inatumiwa kukamua ngombe.

Hii ni ndizi zinaonyesha ya kwamba hapa ni shamba ambayo ndizi imepandwa na picha imeweza kushika sehemu ya matawi ya ndizi.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zimekusanyika mahali hapa. Ndizi hizi inaonekana ilikatwa shambani kama haijakomaa vizuri. Ndizi hizi zimekondana sana na inaweza kosekana kuivaa vizuri.

Kwa picha inaonyesha ni shambani hapa shambani Kuna ndizi ambaye ilizaa na inadidinia hapo ndizi hili ni Ile ili yakuafisha wala ili kukundiwa kupikwa.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi zimekusanyika mahali fulani na ndizi hizi zimekatwa kutoka kwa miti yake. Ndizi hizi unaeza ipika ikakulwa kuwa chakula ama kuwekwa iive.

Huyu ni muuguzi. Muuguzi huyu amevalia sare ya nyeupe, amevaa barakoa na amefunika kichwa lake. Inaonekana muuguzi huyu anaitoa dawa ili aweze kusaidia mgonjwa.

Hapa ni chumba ile ya kuhifadhi maziwa, naona wafanyikazi wawili wanamwaga maziwa. Wafanyikazi hawa wamefunika kichwa chao na wamevalia sare ya nguo ya nyeupe.

Mahali hapa ni shambani. Shambani hapa wamepanda ndizi. Ndizi hizi ni manufaa kwa mkulima kwa njia tofauti. Naona kuna ndizi imefunikwa na karatasi.

Ninaona mwanadada ambaye amejifunika kwa leso, ambaye anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe hii imefungwa miguu ya nyuma.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa ni wale ambao wanawekwa ndani ya nyumba, hawatoki nje kama zile zingine. Naona wamepewa chakula wanakula. Ng'ombe hawa wakikamuliwa wanalete maziwa nyingi sana kuliko wale ambao wanafunguliwa kutembea.

Kwa picha hii inaonyesha mahindi , hizi mahindi zimeletwa njee hili ipate jua, mahindi hizi tunaona mtu anainama ametoa mahindi moja ambaye imeoza.

Mahali hapa kuna ndizi. Ndizi hili limeshikiliwa na mtu. Tunaona ndizi hili kuna sehemu imeiva na sehemu ambao bado haijaiva.

Hapa ni mahali pa kunyunyizia dawa ngo'mbe tunaona ngo'mbe ambaye wamesimama amefungwa hapo wanasima hili dawa yote ipate kwa mwili yake, tunaona watu wawili ambao wanasaidia ngo'mbe hii kupata dawa.

Hapa ni shambani, Shambani hapa naiona kuna ndizi, Ndizi hizi naona matawi yake imeunguwa inaoneka ya kwamba ndizi hizi iliwajiliwa na haijabaliliwa.

Ndizi hili liko shambani , ndizi hiki halijakatwa pado iko kwa miti yake, naona mama ambaye ameshikilia ndizi hili,. Ndizi hili litatolewa hili ipate kuifishwa hili ipelejwe soko.

Hapa naona ndizi ambao imewekwa juu ya meza, kuna mwanaume mmoja ambaye amekaa kwa kiti na ameitoa ndizi moja, inaonekana ya kwamba mwanaume huyu antaka kukula ndizi hicho.

Naona wamama ambao wamekaa chini. Wamama hawa wamepanga unga kwa mikeka mbalimbali. Wanauza hizi unga kwa wanunuzi ambao wanasimama kando yao.

Hapa ni mahali pakufugiwa ng'ombe.Ng'ombe hizi ni zile zinawekwa ndani hazitembei kukula nyasi. Naona ng'ombe haya wamepewa chakula na wanaendelea kukula nyasi hizo.

Hapa naona mikusaniko ya ndizi. Ndizi hii imeletwa na lori kubwa sana, ambayo inatoa ikiweka mahali maalumu. Ndizi hii iko tayari kuhivishwa hili iwezeika iva. Zingine zinaweza kupikwa na ikatumika kama chakula.

Hizi ni mahindi, mahindi hizi sanasana inawekwa jikoni karibu na moto hili iweze kukauka , mkulima utumia hizi mahindi kama mbegu.

Hapa ni mahali penye ngo'mbe zinafukwa , ngo'mbe hawa ni wale wanawekwa ndani wanakulia ndani, nawanakunyia maji ndani tunaona mashini ambao inatumika kukamua maziwa kutoka kwa ngo'mbe hawa.

Hapa naona ndizi, ndizi hizi ni ile ya kupika, ninaona kuna mtu anajaribu kutoa hili ngozi ya ndizi ili aiweze kuipika.

Hapa ni shambani. Shambani hapa kuna ndizi imepandwa. Tunaona mtu ambaye anajaribu kufunika ndizi hiki akitumia karatasi.

Hapa naona ngo'mbe ya maziwa ngo'mbe hii inakamuliwa na kuna mwanadada ameinama akikamua ngo'mbe hii, ninaona tena hii ngo'mbe imefungwa kwa miguu hili isisumbuane.

Hiki ni ndizi. Ndizi hizi zimewekwa juu ya meza. Naona ndizi hii imeiva na imeiva vizuri sana. Iko tayari kuliwa.

Hizi ni mitungi. Mitungi hizi ni ya maziwa. Sana sana hutumiwa kubebwa maziwa. Wakulima hutumia hizi mitungi kusafirisha maziwa kuanzia nyumbani mpaka kwa duka ambayo inauzwa ama inahifadhiwa.

Hapa ni shambani shambani hapa kuna ndizi mingi iliyopandwa , tunaona hizi ndizi imepandwa na imeshika laini imemea vizuri unyenyekeo.

Hapa ni shambani. Shambani hapa pamepandwa ndizi. Ndizi hizi zimemea na zinaelekea kuwa kubwa. Naona ndizi hizi zimewekwa laini na inapendeza sana.

Hili ni shamba. Shamba hili limepandwa ndizi pekee. Tunaona ndizi hizi zimekua kwa kasi sana na imelemeta ikionyesha ya kwamba iko na afya.

Mahali hapa tunaona ni mahali pa kukamulia ng'ombe. Tunaona ng'ombe ikisimama wakitumia chombo fulani kukamua ng'ombe haya.